Makundi makubwa ya ndizi za kijani zikiwa zimekusanyika pamoja nje, wengine kwa ajili ya kuuza au kusafirisha, kuna mtu mmoja anayeonekana akiongeza ndizi zingine juu ya ndizi hizo, kwa hakika anazishugulikia.

Rundo kubwa la ndizi mbichi la rangi ya kijani zilizovunwa zikiwa zimerundikwa chini, kando ya rundo hilo upande wa kushoto wa picha kuna mvulana amesimama akiegemea guzo ya mbao, nyuma yao kuna miti mingine inayoonekana kuwa miti ya ndizi, au mimea mingine ya kitropiki ikionyesha mazingira ya shamba.

Wanaume watatu wakifanya kazi kwenye shamba la migomba. Wanaume hao wako karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado ni za kijani. Mmoja wao amesimama, mwingine anachuchumaa na wa tatu pia amesimama. Wanaonekana kuwa wanachagua au kupanga ndizi hiyo kwenye majani ya migomba yaliyotandikwa chini. Nyuma yao kuna migomba mingine ikionyesha mazingira ya sha...

Kundi, la ng'ombe, wa rangi nyeusi na nyeupe wakila chakula chao, labda nyasi kavu ,ambayo imewekwa katikati yao kwenye rundo. Ng'ombe hao, wako katika eneo la wazi, ambalo linaonekana kama shamba na kuna jengo, nyuma yao, inaonekana kama wanalishwa mchana na picha inaonyesha shughuli ya kawaida ya ufugaji wa ng'ombe.

Kundi la ndama wachanga wakiwa wamesimama kwenye zizi la ng'ombe. Ndama hao Wana rangi nyeusi na nyeupe. Upande wa kushoto kuna ndama mmoja amevaa lebo ya kijani kwenye sikio lake. Katika maandhari ya nyuma kuna ng'ombe wengine na Uzi huo wa chuma . Unaonyesha kuwa ni eneo la kuvuga wanyama.

Maonyesho ya mkutano watu wanne wanaoneka kwenye picha, mwanaume moja aliyevaa kanzu nyeupe anayeweza kuwa mwana science anaonekana kuonyesha kitu kwa watu wengine watatu, watu hao watatu wamekusanyika karibu naye na wanaonekana wakisikiliza kwa makini, nyuma yao kuna mabango yenye maandishi.

Mchakato wa utengenezaji katika kiwanda labda wa chakula. Kuna mashine kubwa ambayo inaonekana kumwaga kitu Chenye rangi ya manjano iliyokolea kinachofanana na unga au nafaka iliyoswaka kwenye rundo kubwa. Rundo hili la kitu Chenye rangi ya manjano linaonekana kuwa jingi na linaanguka kutoka kwenye nja ya mashine. Hii inaweza kuwa hatua ya uzindikaji wa bidhaa.

Mwanaume anatabasamu akiwa ameshikilia ndizi iliyokombolewa. Mbele yake kuna rundo la ndizi za kijani. Wanaume huyo amevaa fulana kijani na inaonekana kama anafanya maonyesho ya aina mbalimbali za ndizi au matokeo ya kilimo.

Mazingira ya shamba yanaonyesha mimea ya ndizi. Majani ya mimea yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuota vizuri. Udongo unaoizunguka mimea, unaonekana kuwa na rangi kahawia na kuna mabaki ya majani makavu na mabaki ya mimea mingine. Upande wa kulia wa picha una mimea mingine ya kijani inayoonekana kuwa instawi vizuri.

Picha ya migomba miwili iliyojaa ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano iliyokolea. Kila mgomba una mashada makubwa ya ndizi nyingi. Nyuma mikoba hii miwili ya mbele kuna mikoba mingine iliyo na majani mabichi yaliyochanganyika na sehemu za kahawia kuashiria mazingira ya shamba la ndizi.

Jengo la nyuma ya nyumba yenye paa la bati kwenye kutu labada imekumbwa na uharibifu. Kuna miti mingi ya ndizi na mimea mingine ilio zunguka eneo hilo. Sehemu ya nyuma ya jengo hilo imeja mimea.

Sehemu ya shamba la kilimo ambapo mmea ya ndizi inaonekana ikilimwa. Mguu wa mti wa ndizi ukiwa umezungukwa na udongo na baadhi ya majani ya ndizi yanaonekana. Mablanketi ya plastiki yaliyowekwa chini ili kusaidia kudhibithi magugu na kuhifadhi unyevu katika udongo. Inaonyesha mbinu za kisasa za kilimo ambapo plastiki hutumika kuimarisha mazao, kuboresha Hali ya udongo na kuongeza uzalishaji.

Kundi la ndizi ambazo bado hazijaiva zimepakana pamoja na zinaonekana zikiwekwa tayari kwa ajili ya usafirishaji au kuhifadhiwa. Kuna lori mbili nyuma na watu wachache wanaonekana karibu na ndizi hizo.

Jengo lililojengwa kwa mabati na mbao linaonekana kuwa makaazi ya ng'ombe. Karibu na muundo huu kuna mkembe wa manjano na nyeupe. Nyuma yake inaonekana kuwa eneo la wazi na miti inaonekana kwa mbali.

Mwanamume amebeba mzigo kubwa wa ndizi huku akiwa amezungukwa na mafungu mengine mengi ya ndizi zilizopangwa ardhini. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi sokoni ikiwa ni sehemu ya usafirishaji na uuzaji wa ndizi hizo. Pembeni kuna gari la abiria aina ya matatu likionyesha kuwa soko hilo liko karibu na barabara kuu. Rangi ya kijani ya ndizi inatawala picha ikionyesha mazao mapya pengine yaliyotolewa moja kwa moja kutoka shambani.

Mwanamume aliyevaa koti la rangi ya bluu akishika mkungu mkubwa wa ndizi pichi. Anaonekana kuwa shambani akizungukwa na miti ya ndizi. Hali ya picha inaonyesha mwanamume huyo akichunguza au ni kama anaivuna ndizi hiyo.

Shina kubwa la ndizi mbichi lililofungwa kwenye gari, ambalo sehemu yake ndogo inaonekana. Majani ya migomba pia imeonekana ikifungwa na shina. Shina hili la ndizi, linasafirishwa labda, kutoka shambani kwenda sokoni au sehemu nyingine.

Jengo la biashara linaloitwa Destiny diaries na nembo ya ngombe na chupa ya maziwa . Kwenye ukuta wa jengo kuna maandishi destiny diaries milk ATM na picha zinazoonyesha mchakato wa kuapata maziwa. Watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo wakiwa wamekusanyika karibu na mashine inayofanana na ATM ya maziwa. Moja wao amevaa koti jeusi lenye maandishi chunga na namba 61.

Ndama wawili wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamelala ardhini juu ya udongo, inaonekana kama ni wakati wa kupumzika kwani hawajaonyesha dalili za maumivu wala taharuki. Hali yao inaashiria utulivu na huenda wako katika mazingira ya shamba.

Kiasi cha kitu kinachoonekana kama unga au labda chipini la Kotech kikiwa ndani ya chombo cha kijani. Kioo cha chombo hicho kimetengenezwa kwa umbo la duara na kuna muundo wa wavu Kati kati. Unga au chipini hilo linaonekana kuwa na umbile lisilo laini na limelumbukiwa Kati kati. Pembeni mwa unga huo kuna kijiko kidogo au kifaa kingine kinachotumiwa kuchanganya.

Rondo kubwa la ndizi zikiwa zimetundika katika soko la matunda. Kuna mbili za ndizi zinazoonekana wazi, ndizi mbichi za kijani na ndizi zilizoiva za jana. Nyuma ya ndizi kuna matunda mengine mbalimbali yamepangwa kama vile; matunda madogomadogo ya rangi nyekundu na matunda mengine yasiyoonekana vizuri. Mandhari inaashiria kuwa ni eneo la biashara ya matunda.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kinga akifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kama maabara . Mtu huyo amevaa kofia ya kinga , barakoa , koti la maabara na glavu za blu. Anaonekana akifanya kazi na vifaa vinavyoonekana kama vyombo vya kupimia .

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika nje labda wakifanya shughuli ya kijamii. kuna bakuli kadhaa kubwa zilizojazwa na kitu kinachoonekana kama unga au nafaka ya rangi nyepesi zikiwa zimewekwa chini. Wanawake hawa wamevaa nguo za kitamaduni na wanaonekana kushiriki katika kazi fulani huku baadhi yao wakishikilia vyombo vya kupima au kutayarisha. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya makazi ya udongo.

Migomba iliyo na ndizi ambazo bado hazijaiva inaonekana. Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kimbichi. Matawi ya migomba yaonekana juu na yanafunika sehemu kubwa ya picha. Udongo unaonekana ukiwa na rangi ya kahawia. Picha inalenga kuonyesha mavuno mengi ya ndizi.

Mkono wa mtu ukishika mkungu mkubwa wa ndizi, ndizi hizo ziko katika hatua tofauti za ukomavu zingine ni za kijani kibichi , zingine ni za kijani hafifu na zingine ni za manjano. Hii inaweza kuashiria kuwa mkungu wa ndizi unavunwa au unachunguzwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ardhi yenye mchanga na mmea.

Safu ndefu ya mikungu ya ndizi mbichi. Mikungu hiyo imekatwa kutoka kwenye miti, na imepangwa juu ya ardhi. Ndizi zote zinaonekana bado hazijaiva na zina rangi ya kijani. Hali hii inaweza kuonyesha mavuni ya ndizi, labda zikiwa tayari kwa usafirishaji au kupelekwa sokoni.

Kundi la ngombe wakiwemo weupe wawili, mweusi mmoja na mwekundu mmoja wakichakura rundo kubwa la takataka, takataka hizo zinaonekana kuwa ni mchanganyiko wa mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vya plastiki.

Kundi la watu wakifanya kazi kwenye rundo kubwa la nafaka labda mpunga au ngano ambalo limetandazwa chini wanonekana wakiwa katika eneo la wazi likiwa na miti ardhi wazi nyuma mtu moja amevaa shati nyekundu anaonekana akifanya kazi ya kueneza, kando ya rundo la mazao kuna kitambaa yenye mistari ya buluu na nyekundu, inaashiria shughuli ya kilimo labda ya kukausha au kusafisha mazao baada ya kuvuna.

Mwanaume aliyevaa kofia ya pikipiki nyeusi na koti la rangi nyeusi, amesimama karibu na gari dogo la kubebea mizigo. Kuna mapipa mengi ya rangi nyeupe kwenye gari yakiwa yamepangwa. Mwanaume huyo anashika ndoo ya rangi ya kijani na anaonekana akimiminia kitu ndani ya moja ya mapipa hayo. Mandhari ya nyuma ni eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa na udongo na mimea michache.

Ng'ombe mwekundu amelala Kwenye nyasi ya rangi ya kijanikibichi, karibu na ng'ombe huyo upande wa kushoto, kuna sehemu ya ng'ombe mwingine ambaye amelala na ng'ombe mwingine ambaye anaangaziwa kwa kichwa pekee, ng'ombe aliye katikati amevaa kengele shingoni.

Watu wakifanya kazi kwenye nafaka. Kiasi kikubwa cha nafaka kimetandikwa chini inaoenekana kwamba kinachakatwa. Watu kadhaa wako kwenye eneo hilo mmoja amesimama, wawili wamechuchumaa na mmoja ameketi chini. Eneo ni la wazi na pia guzo za mbao zinaonekana.

Shamba lenye mimea ya ndizi inayoonekana kuwa bado ni changa na imepandwa kwa mpangilio mimea hii ina majani makubwa ya kijani kibichi, miti inaonekana kwa umbali na ardhi ni ya unyevunyevu.

Bakuli kubwa la plastiki lenye maziwa mgando yanayoonekana kuwa yamechachuka vizuri na kuwa na umbo zito , meupe na laini. Uso wa maziwa una povu na chembe chembe ndogo nyeupe ishara ya maziwa yaliyoganda bakuli limejazwa mpaka juu.

Kundi la wanaume wakiwemo wawili waliovaa fulana za kijani kibichi wakishiriki katika shughuli ya upanzi. Wanaume hao wanaonekana kuwa wameushika mgomba wa ndizi labda wakijaribu kuupanda. Mazingira ya nyuma yanaonekana mchanga mwekundu na mimea ikiwemo.

Tukio la maandalizi ya chakula na wanawake watano. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo zenye maua na kilemba cha kijani yuko katikati akishughulikia chombo chenye bakuli tatu za kijani na mbili za buluu, zote zikiwa zimejaa chakula cheupe. Wanawake wawili wanaonekana wakimsaidia kushikilia chombo hicho kilichobeba bakuli tano.

Wanaume wawili wakishugulikia vyombo vikubwa vya chuma vinavyo fanana na mitungi ya maziwa, imewekwa kwenye trela lililo unganishwa na pikipiki ndogo, labda wakijiandaa kusafirisha maziwa, mmoja amevaa shati la rangi ya beach , na mwingine fulana ya blue , na kofia ngumu ya njano, wakiwa katika mazingira ya nje yenye udongo mwekundu, nyasi za kijani, na miti kwa nyuma.

Watu watatu ndani ya chumba wote wakiwa wamevalia mavazi meupe yanayoonekana kama suti za kujikinga na buti nyeupe wakionyesha mazingira ya kazi yenye mahitaji ya usafi na usalama wa hali ya juu . Wanaume wawili waliojifunika kichwa wanaonekana wakishughulikia kifaa cha chuma kilichowekwa kwenye jiko huku mwanamke mmoja akiwa ameketi kando anaonekana kuwaangalia.

Mzalishaji wa maziwa anaonekana akimiminia maziwa kutoka kwa ndoo kubwa kwenye chombo kingine, anatabasamu akionyesha furaha wakati akifanya kazi yake ya kila siku , nyuma ya mtu huyo kuna ndoo zingine za maziwa zilizowekwa kwenye eneo la kazi.

Migomba yenye majani ya kijani kibichi ikiwa imestawi kwenye mazingira ya shamba. Rangi kuu zinazoonekana ni kijani na kahawia kutoka kwenye majani na magome ya miti.

Bonge la ndizi chache ambalo lina ndizi nne, ndizi hizo zimeiva na zina rangi ya manjano ingawa kuna baadhi ya sehemu ambazo zimeanza kuwa na madoadoa ya kahawia jambo linalo onyesha kuwa ziko tayari kuliwa.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara, akiwa ameinama juu ya chombo cha chuma. Anafanya shughuli fulani ya maabara labda akichanganya au kupima kitu, kwani kuna meza ya chuma inayong'aa na vyombo vingine kando yake. Inaonekana yuko katika mazingira ya kazi kama vile kiwanda cha usindikaji wa chakula.

Mikono ya mtu ikishika gunji la mahindi lililokauka huku gunji zingine nyingi zikiwa zimerundikana chini labda zikiwa zimetandazwa kukauka, mahindi hayo yanaonekakana kua meupe yakionyesha kua yamevunwa na yameanza kukauka, mazingira yanaonekana kua nje labda kwenye eneo ya kuhifadhi mazao.

Shamba lenye mimea yenye majani mabichi mimea hizi imepandwa kwenye mistari na majani yake ni mabichi na yenye afia. Udongo unaonekana kua wenye rangi ya kahawia na ni wazi kua umelimwa na kutayarishwa.

Mtu aliyevaa kofia ya bluu na nyeupe, shati ya pinki, suruali ya kijivu na buti nyeusi akikamua ngombe ambaye rangi ya nyeusi na nyeupe. Mtu huyo amekaa chini karibu na ndoo nyeupe akishika chuchu za ngombe , ngombe huyo amefungwa Kwa mnyororo.

Mtu akisafisha wanyama aina ya ng'ombe kwa kutumia maji yanayotoka kwenye bomba. Wanyama hao wamefungwa na kuwekwa kwenye sehemu maalumu ya kufanyiwa usafi. Mtu huyo amevaa shati lililo na michoro na jeans . Mtu mwingine na shati nyeupe anaonekana kando yake akishikilia maji. Nyuma ya wanyama kuna maeneo ya chuma yanayotumika kama mabanda yao.